Kuna ujenzi wa madarasa, zingine zimekamilika. Kuna watu kadhaa walio kwenye uwanja huu na pia fundi wanaendelea na ujenzi wao.

Kuna wanariadha wawili walemavu, walioshikilia vifungo vya kutembea wanaocheza mchezo wa kandanda kwenye uwanja. Pia kuna kuta ya mawe na miti.

Kuna ukuta mweupe na samawati unatuashiria shule ya sekondari ya tononoka, kuna watu wawili wanapita pale, kuna barabara kuu pia kuna miti na waya za stima.

Kuna nyumba la kifahari iliyo na mabati nyekundu na dirisha za kijani, imezingirwa na nyasi na miti na pia ukuta wa mawe.

Kuna madarasa yaliyo na mabati ya brown pia kuna michoro ya wanyama pori kama vile ndovu, nyani, wengineo kwenye ukuta hizi za madarasa haya. Pia kando kuna nyasi na ukuta mdogo.

Kuna wanariadha wanne ,wawili wakike wawili wa kiume. Wanaonekana kwenye mazoezi yao pia kuna watu wengine waliosimama kando ya ile barabara wanayoitumia kufanyia mazoezi.

Hapa kuna mwanariadha wa mlemavu yuko kwenye kiti cha walemavu amabaye ameshikilia kibao cha kuonyesha kuwa amekubaliwa kujiunga ama kuhusika na michezo iliyofanyika Paris 2024.

Kuna chapisho la bendera lililozungukwa na ua zuri. Pia kuna tank la maji na kiashirio cha mkusanyiko wa wakati wa moto na miti kadhaa zilizozingira boma hizi.